Hawa ni viongozi na watu wenye wanaona viongozi hawa wakiweka mitungi ya maji kwa trela ya lori.

Hii ni chupa ya dawa ,dawa ziko ndani yake na juu ya juba hii kuna maelezo yenye imeandikwa .

Hizi ni vinywaji zenye zimewekwa juu ya meza, kuna baiskeli kando yake na kuna karatasi yenye imewekwa kwa ukuta, imeandikwa jina Mtuba na kuna maneno zenye zimeandikwa zingine zimeandikwa nguvu za kiume.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Zimeandikwa maelezo juu yake. Maelezo hizi ni maelezo yenye inasema na dawa hizi zilitengenezwa kwa tarehe kumi na tano .

Mama huyu anamshika mtoto wake mdogo. Daktari anampea chanjo. Mtoto huyu mdogo analia sana wakati daktari anapea chanjo.

Hizi ni madawa zenye zimechanganyikiwa. Kuna dawa zenye zimetolewa kwa boksi zao na zingine bado. Kuna sindano na sirinji kwa meza.

Mwnaume huyu analala juu ya kitanda , na daktari amemshika miguu yake, amelala na ameshika mbavu yake.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi kuna zenye zimefunguliwa na zingine bado haijafunguliwa. Kwa hizi zenye zimefunguliwa kuna zenye zimeekwa ndani ya kifuniko.

Dakitari na mgonjwa, wamekaa kwa kiti , na kuna meza katikati yao, mgonjwa ameambiwa na dakitari aingize kichwa chake kwa hii kitu.

Hapa ni hospitali mgonjwa amekuja hapa kueleza ugonjwa yake, daktari pia anamshukulikia yeye atibiwe.

Mama huyu anakaa kwa kiti hospitalini na daktari anapima dawa. Mtoto anazuiwa na mama ili hasione daktari akipima dawa.

Hawa ni wafanyakazi na watu wa hapa. Wako hapa kuangalia nyumba hii yenye imeporomoka. Kuna wenye wamepanda juu na imeandwa kwamba nyumba hii ilikuwa ikijegwa kwa mwaka wa 10109.

Hapa kuna mkutano ya wamama peke yao . Wamekaa kwa kiti na wengine wamekaa chini kiwanjani na kuna mwenye amesimama mbele yao akiongelesha.

Hawa wamama wawili wako hospitali. Mmoja anamshika mtoto wake mdogo na mwingine anamdunga huyu mwenye mtoto mdogo.

Daktari huyu anaweka rangi kwa kidole cha mtoto ili wajue ni watoto wangapi wamepea chanjo.

Daktari huyu ako hospitalini, anategeneza na kusafisha vitu vya kutumia hospitalini. Anajiona kwa kioo.

Hizi ni vitu ambavyo wazee wa zamani walikuwa wakitumia wakati wanaendeleza kimila zao za zamani.

Kwa hospitali kuna mahali wagonjwa wanalala, kuna kitanda, matres na blakenti kwa mahali mgonjwa analalia. Daktari huyu anaona mgonjwa mwenye analala kwa kitanda.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza , kuna chupa zenye zimeisha dawa na zingine bado kuna dawa na kuna sidano mezani na sireji.

Hapa Kuna daktari mwenye anampa mtoto mdogo chanjo ya mdomo na mama mtoto ameshika mtoto. Kuna askari mwenye anasimama na kijani mwingine amesimama akiona mtoto akipewa chanjo.

Mgonjwa huyu amelala kitandani, ameona juu, daktari anamshika aone kama bado anapumua.

Hizi ni dawa za kumeza. Daktari anampea mgonjwa ili ameze dawa hizi.

Hapa ni hospitali, daktari huyu amemshika mtoto mdogo mwenye amezaliwa hapa hospitali, anataka kumlalisha kitandani.

Mkulima huyu ako kwa shamba yake, analinda mimea zake zenye amepanda shambani anaweka dawa kwa hizi mimea zake.

Hapa barabarani maji imejaa kila mahali. Hawa watu wanapita ndani ya maji sababu hakuna mahali ingine ambaye maji haikufika.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa, dawa hizi zimefunikwa mdomo. Kwa hii dawa kuna maelezo yenye imeandikwa juu yake.

Hapa ni hospitali, mama huyu mwenye amesuka nywele zake vizuri amemleta mtoto wake mdogo hospitali ili apewe chanjo ya mdomo.

Mkulima huyu ameweka mtungi ya dawa mgongo yake, anaziweka dawa kwa mimea zake zenye amepanda kwa shamba.

Hapa ni hospitali. Wagonjwa wamekaa jini wakingojea laini yao ifike ili wastaki ugonjwa yao.

Sio kiswahili ambacho kinazungumwa hapa. Lugha hii inaonekana kuwa ya mama au ya jamii.

Apa ni hospitali, mama huyu amekuja hospitali kumleta mtoto wake mdogo ili apewe chanjo.

Hapa ni hospitali ,daktari huyu anamlalisha mtoto huyu mdogo kitandani.

Hizi ni dawa za msitu zimewekwa juu ya meza ili watu wakuje kununua hapa.

Vijana wamefunga barabara na wamechoma magurudumu ya magari na wamesimamisha hii gari barabarani.

Hapa ni pahali pa kuzugua meno huyu amekucha hapa kusuguliwa meno zake na daktari hawa.

Hawa watu ni wenye wanapeana mawaida kwa wenye wameshikwa na ugonjwa ya ukimwi na wenye hawajashikwa.

Hii ni madawa zenye zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi ziko kwa chupa ndogo na zingine chupa kubwa.

Mama huyu anamshika mtoto wake mdogo ili daktari huyu apee chanjo ya mkono.

Mama na mtoto wako mtoni wanachota maji. Mtoto huyu anachota maji akitumia kibakuli.

Hizi dawa ziko kwa chupa na zingine zimetolewa nje ya chupa. Dawa hizi ni nyeupe.

Gari hii ni ya petroli. Imesimama hapa na hawa watu wako nyuma wanaona mahali petroli hizi zitamwagiwa.

Hizi machupa kuna dawa ndani. Daktari ameshika dawa zingine mikono yake.

Hapa kuna mfuriko ya ukame kubwa na dalili ya mvua inaonekana. Miti imekauka na nyasi zote zimekauka tena.

Dawa hizi ziko ndani ya chupa. Dawa zenye ziko ndani ya hii chupa, ni dawa mia moja.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa, dawa hizi zimefunikiwa mdomo na kuna maelezo zenye zimeandikiwa juu ya chupa hizi.

Hawa ni daktari wenye wanasugua meno ya watu. Wakati mtu anataka kusugua meno yake iwe safi anaenda hospitali kusuguliwa.

Hapa ni hospitali mahali wagonjwa huwa wanalala. Vitanda hizi zimepangwa kwa laini na kila kitanda iko na mattress yake

Mwamume hodari sana, amevaa nguo zenye inazuia dawa kuingia mwilini, anaweka dawa kwa mimea zake shambani.

Mtoto huyu amekaa kwa kitanda ya hospitali na daktari anaandika maelezo ya mtoto huyu kwa kitabu.

Hapa ni mtoto na mama. Mama anawekea dawa mkono mtoto wake mdogo ili anawe mkono na dawa hizi.

Mama huyu amemleta mtoto wake mtoto hapa hospitali, ili daktari ampe chanjo.

Hii ni nyumba yenye imechomeka vibaya sana. Moto imeshika nyumba yote na imechoma karibu inamalizika.

Mvua nyingi imenyesha hapa hadi maji imejaa barabarani. Hawa watu wanatembea majini, wametoa viatu vyao na kushika kwa mkono.

Hawa ni wamama wawili na askari, askari huyu anaona hizi mitungi kama kuna maji na hawa wamama wananawa mikono yao.

Daktari huyu ako Kwa mahali watoto wadogo wenye wamezaliwa hospitali wanachungiwa.

Hizi ni dawa zenye zimetolewa kwa boxsi. Zimepangwa mbili kwa laini moja na tatu laini moja.

Hapa ni hosiptali, wamama hawa wameleta watoto wao wadogo hapa hosiptali ili wapate chanjo.

Hapa ni hospitali wamekuja hapa hili wastaki ugonjwa yao na daktari wako tayari kuwatibu.

Daktari huyu amavaa barakoa na amefungua kichwa yake, anasafisha vitu kwa labi.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa, dawa hizi zimeandikwa maelezo na imeandikwa kwamba ni ya vitamini.

Hawa watu wanaongelesha huyu mama mwenye amepata mtoto wake mdogo hospitali. Anaongelesha na askari na wasimamia.

Mama huyu ameleta mtoto wake hosiptali, daktari huyu anampea mtoto huyu mdogo chanjo ya mdomo.

Hapa ni hospitali. Daktari anaongea na mtoto huyo mgonjwa anaeleza mahali anaumwa.

Hapa kumenyesha mvua nyingi sana hadi maji imejaa hapa barabarani na zimeenda hadi kwa hospitali.

Hapa ni barabara yenye imeharibika vibaya sana. Watu wanapita kando ya barabara hii yenye imeharibika.

Daktari huyu anapima dawa ili atumie kutibu mgonjwa.

Hapa ni hospitali, mama huyu mwenye amefunga kichwa yake anamshika mtoto wake na daktari anampea chanjo.

Hawa wamesimama kando ya barabara. Wanaona mtu mwenye anapiga picha na kuna gari linakuja nyuma yao .

Hapa kumetokea moto kubwa. Moto hii imechoma vitu vingi. Imechoma miti, mimea. Wazima moto wanajaribu kuzima moto hapa.

Hizi ni dawa zenye ziko ndani ya chupa. Kwa hii chupa kuna maelezo imeandikwa na kuna sirenji kando ya dawa hizi.

Mtoto huyu msichana ameweka leso shingo lake. Amekaa ju ya kitanda na daktari amemsalimia akimwongelesha.

Huyu mama ameinama chini, anachota maji tankini. Ameweka mtungi kwa karai akichota maji.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ya Usafi wamekuja hapa shule kuleta mtungi ya kunawia mikono.

Hizi ni madawa zenye ziko kwa chpa ndogo na kubwa kwa hizi chupa kuna maelezo yenye imewekwa kwa Kila chupa.

Hapa kumenyesha mvua nyingi sana hadi kila mahali ni maji, hapa barabara maji imejaa na hawa vijana wawili wanaendesha bikibiki kwa maji.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa machupa, machupa hizi ni tatu na dawa zenye ziko ndani ni za kumeza.

Hapa kuna dawa, sirinji na sindano, dawa hizi ziko kwa chupa na juu ya chupa hii imeandikwa maelezo.

Daktari huyu anampea kijana huyu chanjo ya mkono, na kijana huyu ameshika mbavu yake akimwangalia daktari.

Hapa barabara imejaa maji mingi. Huyu mtu wa bodaboda anaendesha bodaboda yake majini.

Hapa kumenyesha mvya nyingi hadi maji imechukua vitu hapa kwa nyumba. Hawa wanatoa vitu yenye maji imechukua.

Mama huyu ameleta mtoto wake mdogo hospitali apewe chanjo na daktari.

Mgonjwa huyu ametoa sweta yake mwilini ili daktari ampe chanjo mkononi wake.

Hapa ni hospitali, kuna mgonjwa na daktari, mgonjwa huyu amelala kitandani akiangalia juu na daktari anamtibu.